Duka la nguo liitwalo La Rosa. Ndani yake kuna nguo mbalimbali zilizopangwa vizuri. Juu ya rafu baadhi ya nguo na mikoba imewekwa. Pia kuna viatu vilivyopangwa kwenye sehemu tofauti upande wa kulia. Duka hilo linaonekana kuwa limejaa bidhaa za kisasa.

Duka la nguo lililojaa mavazi mbali mbali, yaliyopangwa kwenye reki na kwenye manekini. Nguo kama vile sketi, suruali na mashati ya kisasa yanaonekana. Manekini upande wa mbele, amevaa shati lenye miraba. Duka hili linaonekana kuwa na nguo za mtindo wa kisasa kama vile tunavyoweza kupata katika maduka makubwa.

Ndani ya duka kubwa la nguo au chumba cha kuonyeshea bidhaa kukiwa na nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na reli. Nguo za aina mbalimbali ikiwemo mashati na suti zinaonekana. Duka linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri likiwa na safu ndefu za nguo zinazo elekea mbali. Ni mfano wa duka la kisasa la nguo ambalo linaweza kupatikana katika maeneo ya biashara.

Duka la kisasa la nguo na viatu lenye mpangilio maridadi. Kuna rafu za mbao zilizojengwa ukutani zikionyesha nguo mbalimbali zikiwemo T-shirt zenye michoro na jaketi za rangi ang’avu. Sehemu nyingine ya ukuta inaonekana kama duka la viatu, ikiwa na rafu maalumu zilizojaa viatu

Sehemu ya ndani ya duka au la nguo ambalo lina rafu . .zilizojaa vitambaa vilivyokunjwa vizuri na yenye rangi mbalimbali na nguo zilizopangwa. Kuna pia raki yenye nguo zilizoning'inia upande wa kushoto. Dari ina taa nyingi za kisasa zinazong'arisha duka.

Hili ni duka la kisasa la nguo na viatu. Rafu zimejaa nguo zilizopangwa vizuri zikiwemo mashati, suruali na jaketi. Kwa nyuma kuna eneo la viatu likiwa na rafu zilizojazwa aina mbalimbali za viatu. Sakafu ni ya mbao na duka lina mwanga mzuri kutoka kwa taa za kisasa zilizowekwa juu ya dari.

Meza iliyojaa mashati ya wanaume yaliyokunja vizuri yenye rangi na mtindo mbalimbali. Juu ya mashati hayo kuna bango dogo likionyesha kuwa bidhaa hizo zinauzwa kwa bei maalumu. Hii inaashiria kuwa ni sehemu ya duka la nguo labda katika jiji kubwa la Nairobi.

Duka la nguo lililojaa mavazi za aina mbalimbali. Nguo za rangi tofauti zimetundikwa kwenye reki ndefu zikiwemo magauni, blauzi na jaketi. Mavazi yamepangwa vizuri, yakiashiria kuwa ni duka lenye bidhaa nyingi za kuchagua. Sakafu ina vigae vyenye muundo na kuna mwanga wa kutosha ndani ya duka.

Hili ni duka languo lililo pangika vizuri ambapo upande wa kushoto kuna rafu zilizo jaa nguo mbalimbali kama vile mashati yaliokunjwa na suruali zilizo ninginia. Kuna pia jaketi na mashati ya pamba yaliopigwa pasi vizuri, juu ya rafu kuna nembo ndogo ya polo upande wa kulia kuna rafu kubwa yenye sehemu nyingi ndogo na kila sehemu ina mashati yaliyokunjwa vizuri.

Ndani ya duka la nguo au boutique ambapo raki za nguo za rangi mbalimbali zikiwemo magauni, mashati na pengine suruali zimepangwa vizuri. Nguo hizi zinzonekana kuwa mchanganyio wa mitindo na michoro. Kuna bango kwenye raki moja lenye bei mia saba ambayo labda inaonyesha gharama ya bidhaa penye raki.

Sehemu iliyopangwa vizuri ya duka la nguo labda idara ya nguo za wanaume kutokana na chapa ya polo inayoonekana juu kulia kwenye rafu. Vitengo viwili vya rafu vinaonyeshwa vyote vikiwa na nguo zilizokunjwa na zilizoning'inia. Kwenye kitengo cha kushoto kuna mashati ya polo yaliyokunjwa katika rangi mbalimbali.

Duka la nguo lenye rafu nyingi zilizo jazwa nguo za aina mbalimbali zikiwemo vitamba vilivyo kunjwa vizuri na nguo zilizotundikwa. Rangi mbalimbali za nguo zinaonakana ziki ionyesha utuezi mpana wa bidhaa, kuna kibaragashie cha kuonyeshea nguo kilichovaa nguo ya kitamanduni, labda kikiashiria nguo za kiasia au za sherehe.

Duka kubwa la nguo lililopangwa vizuri. Sakafu imetengenezwa kwa mbao zinazong'aa na kuta ni nyeupe. Nguo nyingi zimetundikwa kwenye pau za kuonyesha bidhaa zikiwa zimepangwa kwa rangi na mitindo mbalimbali, pia kuna meza za miviringo katikati ya duka zenye nguo zilizokunjwa. Taa za dari zimeangazwa duka lote na kuna vioo kubwa vinavyoonyesha sehemu ya nguo nyingine.

Soko na nguo na viatu likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa ovyo ovyo na kutundikwa. Kuna rundo la viatu vya aina tofauti vikiwemo viatu vya kike na vya kiume vikiwa vimetundikwa ukutani na kuwekwa chini. Huku nguo zikiwa zimetundikwa na kuwekwa kwenye meza. Mteja anaonekana akichagua bidhaa inaashiria mazingira ya soko la mitumba au duka la kawaida la nguo.

Hili ni duka linalouza vitu mbalimbali, likionyesha rafu zilizojaa vitu vidogo kama vile saa , miwani na mapambo. Kila bidhaa imepangwa kwa umaridadi , kwenye vioo au kwenye rafu za chuma. Kuna mwanga mwingi unaofanya bidhaa zionekane zikingaa. Inaonekana ni duka linalouza vifaa au zawadi.

Ndani ya duka la mitumba au duka kubwa la rejareja lenye shughuli nyingi. Nafasi hio imejaa mastaa ya nguo iliyopangwa kwa duara iliyobeba aina nyingi za mavazi katika rangi na mitindo tofauti. Wateja kadhaa wanaonekana wakichunguza kwa makini nguo zilizopo huku mmoja akiwa amevaa fulana ya rangi ya chungwa labda mfanyakazi akujishughulisha na bidhaa.

Ndani ya duka la nguo ambapo kuna vitambaa vilivyochipikwa kwenye rafu na zikiwa na rangi ya miundo mbalimbali. Bidhaa zimepangwa vizuri zikionyesha uteuzi mpana. Kuna watu wachache wanaonekana kwa mbali wakitembea dukani. Hii inaonekana kua biashara yenye shughuli nyingi ikiuza bidhaa za nguo.

Hili ni duka au sehemu ya kuuza miwani ya jua kuna aina mbalimbali za miwani ya jua iliyopangwa kwenye rafu au stendi maalum ikionyesha utwezi mpana wa mtindo na rangi. Hii inaweza kuwa duka la macho, duka la vifaa vya mtindo au sehemu maalum ndani ya duka kubwa. Kwa nyuma upande wa kushoto kuna viatu viliyopangwa kwenye rafu ikionyesha kuwa mahali hapahuenda huuza bidhaa zingine za mtindo au vifaa.

Hii ni soko la wazi la nguo za mitumba maarufu kama mtumba nchini Kenya. Kuna rundo kubwa la nguo zilizotawanyika chini, zikionekana zikichaguliwa au kuuzwa. Nyuma kuna nguo nyingine zilizoning'inizwa kwenye kamba au stendi zikionyesha aina mbalimbali za nguo kunzia mashati, suruali hadi nguo za watoto. Hili ni eneo la biashara lenye shughuli nyingi.

Ndani ya duka la nguo, likiwa na nguo nyingi za aina mbalimbali zilizopachikwa kwenye racks za chuma. Nguo hizi zina rangi na mitindo tofauti zikionyesha utowezi mpana wa bidhaa. Kuna baadhi ya nguo zilizokunjwa au kupangwa chini ya racks pia. Duka linaonekanakuwa sahihi na lenye mpangilio likitoa nafasi pia kutoa kwa wateja kutazama na kuchagua bidhaa

Duka la nguo lililojaa mavazi maridadi yaliyopangwa kwenye mannequin . Kila mannequin limevikwa vazi la kipekee lenye rangi tofauti kama vile njano, nyekundu, zambarau, kijani kibichi na buluu na ya kuvutia ikionyesha mitindo mbalimbali. Kwa juu kuna ishara inayosomeka kama Classic Collection .

Ndani ya duka la reja reja labda duka la nguo, viatu, lenye bidhaa zilizopangwa kwenye rafu na spindi. Upande wa kulia wa picha kuna rafu mbili zimejaa viatu vya watoto au sandali ndogo za aina mbali mbali na rangi tofauti. Viatu vimepangwa kwa wingi vikingolewa ukutani, upande wa kushoto kuna rafu ingine ndefu ikiwa na viatu au bidhaa nyingine zinazofanana.

Ndani la duka ambapo suti na koti za wanaume zimepangwa kwa utaratibu. Juu kabisa kuna tano za suti zilizoning'inizwa kwenye nondo zikiwa na rangi tofauti kama vile blue iliyokolea, kijivu na nyeusi. Baadhi vimevalishwa mashati ya ndani yenye tai nyekundu zikionyesha jinsi zinayoweza kuonekana zikivaliwa.

Duka kubwa la nguo likiwa limejaa bidhaa nyingi zilizopangwa kwa ustadi. Mavazi mbali mbali yametundikwa kwa usawa kwenye vibati virefu, yakionyesha aina tofauti za mitindo na rangi zilizovutia jicho. Katikati ya maduka haya mteja mmoja anaonekana akichunguza nguo. Mpangilio huu unatoa hisia ya mahali penye uteuzi mpana wa mavazi, na mazingira yanapendeleza ununuzi.

Duka kubwa la nguo limejaa bidhaa nyingi zilizopangwa kwa ustadi. Mavazi mbalimbali yametundikwa kwenye usawa kwenye vibati virefu yakionyesha aina tofauti tofauti na mitindo na rangi zinazovutia jicho na mabango ya sell yanaonekana huku na kule yakiashiria punguzo la bei.

Watu watatu wamesimama kando ya gari jipa la buluu ambalo linaonekana kuwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Mwanamke mmoja anaonekana kuwa muuzaji au mtaalamu akiongea na wanandoa wazee labda akiwapaa maelezo kuhusu gari hilo. Hali ya hewa ndani ya chumba inaonekana kuwa na mwanga mkali ikionyesha mazingira ya biashara ya kisasa.

Mwanaume amevaa shati la rangi mchanganyiko na suruali nyeusi. Anatembea katika eneo la wazi lenye nyasi. Nyuma yake kuna magari manne yaliyoegeshwa, matatu meupe na moja nyeusi. Kuna miti mingi mirefu nyuma ya magari, ikionyesha kuwa eneo hili lina mimea mingi. Inaweza kuwa sehemu ya maegesho au eneo la wazi karibu na barabara.

Lori kubwa likisafirisha magari mengine barabarani. Magari hayo ikiwemo ni pickup na labda magari mengine madogo yamepangwa juu ya lori hilo maalum kwa ajili ya usafirishaji. Barabara inaonekana wazi na magari mengine machacahe kwa mbali. Hali hii inaashiria usafirishaji wa magari mapya au yaliyotumika kutoka sehemu moja kuenda nyingine.

Gari la kifahari la zamani likiwa na rangi ya kijivu na nyeusi, lina taa kubwa za mbele na vioo vya kuangalia nyuma vilivyoundwa kiasili, magurudumu yake yana spoka za mbao au chuma na matairi meusi. Upande wa abiria, kuna sanduku la nguo au mizigo lilofungwa vizuri, likiongeza mvuto wa safari za zamani.

Wanaume wawili wakisalimiana kwa mikono ndani ya duka la magari. Mmoja amevaa shati la kijivu na suruali ya kaki huku mwingine amevaa suti ya kijivu na miwani. Wanaonekana wakiagana au kufanya makubaliano labda kuhusu mauzo ya gari kwani kuna gari jeusi la kisasa nyuma yao. Mazingira yanaonekana kuwa safi na ya kitaalum kama iliyo kawaida ya maonyesho ya magari.

Lori kubwa la kusafirisha magari, likiwa limebeba magari kadhaa kwenye trela maalumu. Lori hili lina staha nyingi zinazoruhusu magari kupakiwa juu na chini, ikionyesha ufanisi mkubwa katika usafirishaji wa idadi kubwa ya magari, kwa wakati mmoja.

Mwanaume na mwanamke wanaangalia gari jipya kwenye chumba cha maonyesho ya magari. Mwanamume amevaa shati ya lenye mikono mirefu na suruali ya jeans huku akionyesha kitu ndani ya gari la rangi nyeusi kwa kidole chake. Mwanamke ambaye anaonekana kuwa muuzaji au mshauri amevaa suti ya rangi ya kijivu na anatabasamu akimsikiliza mwanaume huyo kwa makini. Milango ya gari imefunguliwa ikionyesha mambo ya ndani ya gari.

Gari ni nyeupe. Linaonekana kama suzuki auto likiwa limeegeshwa barabarani. Namba ya usajili wa gari ni KDH 990J. Nyuma ya gari kuna mimea na miti na barabara yenyewe ni mtongo wenye rangi ya kahawia. Inaonekana kama gari dogo lililopakiwa kwenye eneo lisilo la shughuli nyingi.

Ndani ya gari ambapo tunaona viti vya nyuma vya abiria na mlango wa nyuma wa abiria. Viti vimefunikwa kwa kitamba cha rangi nyeusi ya kijivu. Gari linaonekana kuwa SUV labda Subaru Forester kwa kuzingatia muundo wa viti na mlango. Dirisha la gari liko wazi likiruhusu mwanga kuingia na tunaweza kuona nje ya gari ambapo kuna uziwa na majengo kwa mbali.

Gari aina ya Subaru Forester yenye rangi nyeupe. Gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa nje labda kwenye eneo la maegesho au kando ya barabara. Kuna magari mengine yameegeshwa nyuma yake, ingawa hayaonekani vizuri. Gari hili linaonekana katika hali nzuri na safi.

Gari la Subaru Outback limepakwa rangi la kijivu cheusi likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi labda uwani au kwenye kura ya maegesho. Gari hili linaonekana liko katika hali nzuri, likiwa na taa zake safi na za muundo wake wa kisasa. Nyuma ya gari kuna uzio wa chuma na baadhi ya mimea ikionyesha mazingira ya kawaida ya nje.

Hii ni gari la kifahari aina ya SUV likiloko ndani ya jumba la kuuzia magari. Gari ni la rangi nyeusi. Ina mwonekano wa kuvutia na linaonyesha teknolojia ya kisasa. Mandhari safi na yenye mwanga mzuri inaonyesha kwamba gari hili linaweza kuwa jipya, au linauzwa kwa wateja wanaotafuta ubora na hali.

Hili ni gari ndogo aina ya hatchback , yenye rangi nyeusi. Gari hili linaonekana limeegeshwa nje, labda kwenye maegesho au kando ya barabara, likiwa na rims za kuvutia. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyoegeshwa na miti ikionyesha mazingira ya kawaida ya nje. Gari linaonekana kuwa safi na katika hali nzuri.

Mwanaume na mwanamke wamesimama kando ya gari ambapo mwanaume anajaribu kueleza mwanamke kwa furaha kuhusu jambo fulani. Anaonekana ndiye muuzaji na hii inaonyesha ni huduma bora kwa wateja.

Rundo za matunda na mboga za rangi mbali mbali zilizopangwa kwa ajili ya kuuza labda kwenye soko au kibanda cha matunda na mboga. Kuna ndizi nyingi, pipipili hoho kijani na njano, nyanya nyekundu, vitunguu, na aina nyingine za mboga au matunda. Bidhaa zimepangwa kuvutia zikionyesha wingi na ubora.

Ndani ya soko kubwa ambayo inaonekana kuwa soko la sanaa au la ufundi. Kuna rafu za sehemu nyingi kuonyesha bidhaa. Katika ghorofa ya chini kuna michoro au picha zilizopangwa zikionyesha madhari la sanaa mbalimbali. Kwenye ghorofa ya juu kuna bidhaa nyingi zilizorundikwa au kuning'inizwa zikionyesha aina mbalimbali za bidhaa za kuuzwa labda nguo, zawadi au vitu vya nyumbani.

Hili ni soko la wazi au eneo la wauzaji la bidhaa lenye rundo kubwa la ndizi. Ndizi hizi zimepangwa kwenye masaduku ya mbao au zimerundikwa chini. Watu kadhaa wanaonekana baadhi wakiwa wamekaa chini karibu na ndizi wakionyesha shungli za ununuzi na uuzaji. Mazingira yanaonekana kuwa na paa lakini wazi kando kama soko la kawaida.

Rundo kubwa la ndizi, zilizopangwa kwenye masunduku ya mbao ndani ya chumba kinachoonekana kuwa ghala. Ndizi hizi zimeiva na zina rangi ya njano, zikionyesha kuwa ziko tayari kwa soko au usambazaji. Hali hii inaashiria biashara kubwa ya ndizi.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali zilizotandikwa chini. Kuna mtu ameketi chini upande wa kushoto akionekana kuuza bidhaa hizo. Bidhaa zinaonekana ni za ufundi wa mikono, labda vinyango au mapambo, zikiwa zimepangwa kwa wingi. Hali hii inashiria biashara ndogo ndogo au soko la bidhaa za asili.

Soko la maua, au duka la maua lililopangwa nje. Maua mengi yana aina rangi tofauti yamewekwa kwenye ndoo na meza chini ya hema la kijani. Watu kadhaa wanaonekana wakishughulikia maua au kuwahudumia wateja. Kuna viti vya plastiki, kikiwemo kimoja cha buluu kilicho mbele, na vifaa vingine vya soko vinavyoonekana kuzunguka eneo hilo.

Duka la au stendi sokoni lilikuwa na idadi kubwa ya vyatu vingi, vyarangi na vyenye mitindo mbalimbali. Viatu hivyo vimetundikwa kwa utaratibu kwenye kuta au mbuzo. Sehemu kubwa ya enyo la kuza imejazwa, na mtu mmoja anaonekana akichunguza au kupanga vyatu hivyo, akionyesha shughuli ya biashara. Viatu vingi vinaonekana kuwa vya asili, labda vya kienyeji.

Soko la sanaa za mikono au duka la zawadi likiwa limejaa shanga zenye rangi mbalimbali na mikoba iliyoninig'inia. Bidhaa hizi zimetengenezwa kwa ustadi na kuonyeshwa kwenye vibanda vya mbao vilivyo rahisi. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani labda soko la wazi lenye paa la muda. Ni mahali ambapo utamaduni na fundi wa mikono huonyeshwa na kuuzwa.

Duka lilopangwa bidhaa mbalimbali za kitamaduni na za sanaa, upande wa kushoto kuna nguo zenye vitambaa vya kiafrika zenye rangi na michoro mbalimbali zikiwemo kanzu au vitenge ,katikati na upande wa kulia kuna meza iliyojaa vitu vingine kama vile vitambaa vilivyokunjwa vizuri ,viatu vya ngozi na labda mapambo.

Soko la wazi la bidhaa za sanaa au zawadi. Bidhaa nyingi zimepangwa kwenye sakafu zikiwemo sanamu ndogo za wanyama, shanga na vitu vingine vya mapambo au vya kitamaduni. Rangi nyingi zinaonekana kutokana na aina mbalimbali za bidhaa. Watu wachache wanaonekana kwa mbali.

Tunashuhudia mandhari ya soko la wazi lenye shughuli nyingi. Wauzaji wamepanga bidhaa zao chini ikiwemo rundo la viazi, vitunguu na mboga za majani. Wateja wanatembea kati ya bidhaa hizi, wengine wakiwa wamebeba mizigo. Inaonyesha biashara inayoendelea huku lori lililofunikwa kwa turubai ya kijani, ikiashiria usafirishaji wa bidhaa.

Soko la mazao au duka la mboga likiwa na ndizi mbichi za kupika au za kukaanga zikiuzwa. Ndizi hizi zimepangwa kwenye ndoo mbili zilizosimama zikionyesha wingi wa mazao. Nyuma kuna mazao mengine kama vile mihogo, viazi vikuu na vitamu na rundo la mboga za majani zilizofungwa. Zote zikionyesha shughuli ya biashara ya mazao.

Hili ni duka la nyama ambapo ki kioo ya mbele, vipande vya nyama mbichi vimepangwa. Nyuma ya kaunta kuna nyama zaidi zimetundikwa kwenye kulabu. Mtu mmoja anaonekana ndani ya bucha, labda akiandaa nyama. Eneo lote linaonekana kuwa sehemu ya kibiashara, inayouza bidhaa za nyama.

Eneo la soko likiwa na bidhaa mbalimbali za kilimo. Kuna kreti ya plastiki iliyojaa tangawizi pia kuna vitunguu saumu vilivyowekwa kwenye vikapu na mifuko. Kama kuna mifuko mingine iliyojaa mboga za majani au bidhaa nyingine. Inaonekana kuwa ni eneo ya biashara ya mazao ya shambani.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa kazi za sanaa. Picha nyingi zimepangwa kwa wingi zikionyesha mandhari mbali mbali kama wanyama, watu na mazingira. Rangi angavu zimetumika zikivutia jicho. Eneo hili linaweza kuwa soko la ufundi au duka la kumbukumbu.

Soko la wazi lililojaa kazi za sanaa na ufundi wa kiafrika zikiwemo picha za kuchora, vinyango na vitambaa. Kazi za sanaa zinaonyesha madhara ya wanyamapori na utamaduni za kiafrika zikiwa zimetundikwa kwenye ukuta au zimepangwa kwenye meza. Rangi angavu na miundo mbalimbali imeongeza mpwito wa kisanii wa soko hili.

Rundo kubwa la ndizi, zikiwemo ndizi za kawaida zenye rangi ya manjano, na ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani, ndizi hizi zimepangwa kwa wingi. Kwashiria kuwa, ziko sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Mbele kabisa kuna rundo kubwa la ndizi mbichi za kijani. Ambazo ni muhimu sana katika mulo wa baadhi ya jamii nchini Kenya, hasa magaribi mwa Kenya. Nyuma ya kuna ndizi za jano zilizoiva. Ambazo ni matunda maarufu na kupendwa na wengi.

Hili ni soko au eneo wazi lililojaa vibanda na bidhaa mbalimbali. Kuna rundo la matunda kama vile ndizi na embe kwenye vibanda vya mbao. Pia kuna mazao mengine ya shambani kama vile nyanya yaliyopangwa kwenye vyombo. Eneo linaloonekana kua chafu kidogo na njia ya katikati ina udongo, kwa nyuma kuna maduka madogo na labda makazi.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi likiwa na wauzaji na wanunuzi wengi. Bidhaa mbali zikiwemo matunda na mboga za majani zimepangwa kwenye meza na vibanda. Rangi nyingi za bidhaa na nguo za watu zinafanya picha kuwa hai. Watu wanaonekana wakitembea wakichagua bidhaa na labda wakifanya biashara. Hii inaashiria soko la kitamaduni lenye mazingira ya kufanya biashara.

Eneo la soko la maua, likiwa na maua mengi ya rangi mbalimbali yaliyopangwa kwenye vibanda. Maua hayo yamekusanywa katika mashamba au mipango na yanaonekana kuwa safi na yanavutia. Kuna watu wachache wanaonekana karibu na vibanda vya maua, nyuma yao kuna magari yaliyoegeshwa kuashiria kuwa ili ni eneo la biashara lenye shughuli.

Hili ni soko la wazi lenye shughuli nyingi ambalo ni la kawaida nchini Kenya. Kuna mwanamke ameketi upande wa kushoto akionekana kuuza au kupanga mboga. Meza yake ya eneo lake limejaa aina mbalimbali za mboga na matunda ikiwemo pilipili hoho ya kijani, nyanya na vitunguu. Kwa nyuma kuna stendi zingine zenye bidhaa mbalimbali na watu wakitembea.

Kibanda cha biashara kikiuza viatu vingi vya wazi. Jozi nyingi za shangali zenye rangi mbali mbali zimepangwa kuninginia kwenye kamba. Chini ya stendi hii kuna vitu vichache vilivyo tapakaa udongo. Wateja wanaweza kuonekana kwa umbali wakipita au wakichagua bidhaa . Mazingira haya yanaashiria soko la nje au mtaa wenye shughuli ya biashara.

Hili ni rundo na magunia, yaliyofungwa vizuri yamejazwa nguo. Magunia haya yanaonekana kuwa na nguo za mitumba au nguuo mpya zilizobanwa kwa ajili ya usafirishaji au kuuzwa kwa jumla zimefungwa kwa kamba nyeusi imara ili ishikilie vizuri. Huu ni mtazamo wa kawaida katika masoko ya nguo za mitumba nchini Kenya ambapo rundo hizo za kilo 45 huuzwa sana.

Mwanamke mjasiraimali akiwa katika soko ambapo amesimama katikati ya picha akiwa amevaa aproni yenye miraba na shati la rangi nyepesi na tabasamu anaonekana kumwagilia mpiga picha. Nyuma yake na upande wa kulia kuna mifuko iliyo jaa mboga zingine likiwemo ndizi za kijani. Mazingira yanaonyesha kuwa yako ndani ya soko labda chini ya dari au hema na kuna miundo ya chuma iliyo shikilia paa.

Matikiti haya yana umbo la mviringo na ngozi yao ni ya kijani iliyokolea ikiwa na michirizi nyepesi inayopishana. Hii ni tunda maarufu sana hasa wakati wa joto kwa sababu lina maji mengi na ni tamu. Mara nyingi hupatikana yakiuzwa katika masoko au maduka ya matunda na ni chanzo kizuri cha vitamin na madini mbali mbali.

Matango, pilipili hoho za kijani na njano, biriganya, tangawizi, ndimu na majani ya mimea ya kijani yamepangwa vizuri sokoni. Kuna pia nanasi na vikapu vya plastiki vyenye majani ya chai ya udawa. Mazao haya ni safi yanaonyesha mazingira ya biashara ya mboga za kienyeji.

Kundi la majengo ya ghorofa labda ya jumba ya kuishi yakiwa na paa za kahawia na kuta za rangi ya asili. Majengo haya yamepangwa kwa utaratibu na kuna sehemu za kijani kati yao. Hii inaashiria mradi mkubwa wa makazi au majengo ya vyuo vikuu inaweza kuwa eneo la kisasa la makazi au sehemu ya ujenzi mpya.

Hili ni jengo la kisasa linaloonekana kuwa nyumba ya makazi yenye gorofa. Limejengwa kwa mtindo wa kisasa na lina madirisha makubwa, lina uzio wa kioo mbele. Rangi zake ni za kutulia zikichanganya kijivu na rangi za asili. Nyuma ya jengo kuna miti michache ikipatia mandhari uzuri wa asili.

Majengo marefu ya ghorofa yamejengwa katikati ya eneo hili. Jengo la mbele lina rangi ya mchanga na lina madirisha mengi ya vioo, likionyesha usanifu wa kisasa. Jengo la pili lililo upande wa nyuma linafanana nalo, likidhihirisha mandhari ya ujenzi wa mawe na ubunifu wa kisasa. Miti ya kijani pia inaonekana ikipamba eneo hili

Hili ni jengo la ghorofa ambalo lina rangi mbili limesimama chini ya anga la bluu lenye mawingu machache. Juu ya jengo kuna antenna kadhaa zikionyesha labda huduma za mawasiliano. Kuna mabango yanayoonekana wazi juu ya jengo na upande wake wa kulia yakionyesha kuwa kuna nafasi za kupangisha.

Hili ni eneo la makazi lenye nyumba kadhaa. Mbele kuna kipande cha ardhi tupu chenye nyasi kavu. Nyuma yake kuna nyumba iliyojengwa vizuri yenye paa la vigae na kuta za rangi ya udongo ikionyesha mtindo wa kisasa wa ujenzi. Mbali kidogo nyumba nyingine zinaonekana zikionyesha kuwa ni eneo linaloendelea kimaendeleo au makazi mapya. Anga ina mawingu kidogo.

Majengo mawili makubwa, ambapo jengo la kwanza upande wa kushoto lina rangi ya njano nyepesi na lina madirisha mengi. Jengo la pili upande wa kulia lina rangi ya kijivu na lina ghorofa kadhaa. Kati ya majengo haya, kuna miti michache, na eneo la wazi, linaloashiria mazingira ya mjini.

Hili ni jengo la kisasa lenye ghorofa nyingi chini ya anga la bluu yenye mawingu nyeupe. Jengo lina rangi nyepesi likiwa na madirisha mengi yenye fremu nyeusi. Kila gorofa inaonekana kuwa na balcony zenye pau nyeusi zikiliongezea jengo hili muonekano wa kisasa.

Majengo kadhaa ya ghorofa chini ya anga ya buluu lililo na mawingu machache ,jengo lililo upande wa kushoto lina maduka au biashara kwenye ghorofa ya chini na makazi kwenye ghorofa ya juu ,karibu na majengo haya kuna maeneo yanaonekana kama soko au biashara ndogo ndogo zilizojengwa kwa miundo ya muda mazingira yanaonekana kama mji au mji mdogo na kuna magari yaliyoegeshwa pembeni.

Majengo mawili marefu na ya kisasa yaliyosimama chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe. Jengo la mbele linaonekana kuwa la ghorofa nyingi likiwa na muundo wa kipekee unaofanana na mnara. Nyuma yake kuna jengo lingine lenye umbo la piramidi likiwa na antena juu yake. Majengo haya yamezungukwa na miti mirefu na kijani kibichi.

Hili ni nyumba kubwa na la kisasa enye ghorofa na paa za vigae. Nyumba hii ina madirisha mengi na ngazi kubwa inayoelekea kwenye mlango kuu. Inaonekana kuwa bado haijakamilika kabisa ingawa imejengwa kwa kiasi kikubwa. Mbele ya nyumba kuna nauni kubwa ya kijani kibichi. Hii ni nyumba maridadi iliyo katika eneo mbalimbali hapa nchini Kenya.

Hili ni jengo refu la ghorofa linaloonekana kuwa jipya na la kisasa likiwa na rangi za kijivu na nyeupe. Jengo hili lina madirisha mengi na kioo na linaoneana kurefuka kuelekea ndani. Chini ya jengo kuna miti michache na mandhari ya mijini. Anga ni buluu ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Bango la rangi ya kijani lenye maandishi Pearl Court Northlands View likiwa limesimama kwenye ardhi isiyo na majani mengi. Nyuma ya bango kuna jengo ambalo linaonekana kuwa chini ya ujenzi au limejengwa hivi karibuni likiwa na kuta za mawe. Ardhi inayozunguka inaonekana kuwa kavu na yenye udongo.

Eneo kubwa la ardhi wazi likifunikwa na nyasi kavu au majani yaliyokauka, kuashiria kua labda ni msimu wa kiangazi au ardhi haijatumika kwa muda. Kwa umbali upande wa kushoto, majengo machache yanaonekana kua manyumba yamejengwa, huku paa zao zikionekana wazi dhidi ya anga.

Hili ni nyumba kubwa la kifahari yenye bustani nzuri ya kijani kibichi mbele. Nyumba ina paa la kahawia na kuta nyeupe na matofali na madirisha makubwa. Kuna mti wa mitende umesimama katikati ya yadi, ikiongeza uzuri wa mazingira. Anga lina mawingu lakini bado linaonekana kuwa siku nzuri.

Majengo mawili yanayofanana kwa urefu na yaliyojengwa karibu. Jengo la kushoto linaonekana kuwa la zamani zaidi likiwa na kuta za rangi ya kijani, kijivu na madirisha yenye fremu za chuma. Kinyume chake jengo ya kulia inaonekana kuwa jipya zaidi na la kisasa likiwa na rangi nyeupe na balkoni ndefu zenye mistari safi.

Bango kubwa la kuuza mali lililosimama kando ya barabara likitangaza, bango hili lina sehemu mbili ,upande wa kushoto ni mwekundu na una maandishi For Sale kwa herufi kubwa nyeupe na upande wa kulia ni wa kijani au taarifa zaidi. Kwenye sehemu ya kijani kuna nembo ya PAM GOLDING properties juu ikionyesha wakala wa mali isiyohamishika, chini ya hapo kuna namba za simu.

Hili ni jumba la kisasa yenye muundo wa bango ambayo inaonekana kua katika eneo la makazi. Nyumba hiyo inaonekana kua imejengwa vizuri na aina ya rangi za kupendeza ikiwa na madirisha makubwa. Eneo la mbele na nyumba linaonekana kua limefunikwa kwa kokoto ndogo. Kuna nyumba nyingine zinazofanana zinazoonekana kwa mbali upande wa kulia wa kushoto.

Lango la chuma, la rangi nyeusi ambalo lina ulinzi wa waya wenye ncha kali juu yake kuashiria usalama. Kwenye lango hilo kuna karatasi nyeupe iliyobandikwa. Nyuma ya lango kuna anga la bluu likionyesha kuwa ni mchana. Lango linaonekana kuwa na nyumba au jengo fulani, na uwepo wa waya wenye ncha kali, unaonyesha umuhimu wa usalama katika eneo hilo.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa ikiwa na bustani nzuri na mimea iliyotunzwa vizuri mbele yake. Nyumba ina madirisha makubwa na inaonekana kuwa katika eneo la makazi tulivu. bustani ina miti midogo na vichaka vya maua ikiongezea uzuri kwenye eneo hilo. Inaonekana kuwa nyumba ya familia katika mazingira mazuri na ya kupendeza.

Jengo la ghorofa nyingi, linaonekana kuwa jengo la makazi au biashara. Kuna mabango ya ishara mbalimbali chini ya jengo linaloashiria biashara au ofisi, ni kama bango la shop to let na mengine yasiyosomeka vizuri. Ghorofa juu imeandikwa M4 apartmen . Majengo mengine yanaonekana yake na kuna magari yaliyoingishwa mbele ya jengo hilo. Hii inaonekana kuwa eneo la mjini yenye shughuli.

Mandhari ya jiji kubwa lenye majengo mengi yaliyosongamana na miundo mingi ya makazi na biashara. Kuna majengo ya urefu mbalimbali, baadhi yakiwa marefu na ya kisasa huku mengine yakiwa mafupi, yaonekana kuwa ya zamani. Upande wa kulia kuna mkondo wa maji au mto unapita katikati ya majengo. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Mti mkubwa ambao una bango ndogo. Limebandikwa kwenye ngome lake lenye maneno to let na nambari ya simu. Mti huu umezungukwa na mimea mingine mingi ya kijani kibichi na mitende, ukionyesha mazingira yenye uoto wa asili. Kwa nyuma kidogo majengo marefu yanaonekana yakionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa la mjini au karibu na mji.

Jengo refu la ghorofa nyingi ambalo linaonekana kuwa katika ujenzi, au limekamilika hivi karibuni. Lina tabaka za balkoni na madirisha mengi likiashiria kuwa linaweza kuwa jengo la makaazi au ofisi. Sehemu ya juu ya jengo, linaokana kuwa na paa la bati au chuma. Anga ni l bluu isiyo na mawingu mengi ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Kipande cha ardhi wazi ambacho kinaonekana kutayarishwa kwa ajili ya ujenzi au kimetekelezwa. Nyuma yake kuna majengo kadhaa yanayoonekana. Baadhi yakiwa yameezekwa kwa mabati na mengine yakiwa yanaonekana majengo ya ghorofa. Anga ni safi na bluu likionyesha hali ya hewa nzuri. Inaweza kuwa eneo la ujenzi au sehemu inayotarajiwa kuendelezwa.

Hili ni sehemu la duka lilowekwa kwa ajili ya vinywaji vya kuongeza nguvu, sehemu hiyo imeandikwa energy zone kwa herufu kubwa zinazongaa na za bluu, rafu zimejaa aina mbali mbali za vinywaji vya kuongeza nguvu na vinywaji vingine vingi vikiwa vimefunganishwa kwenye makopo au chupa.

Rafu nyingi zenye bidhaa mbalimbali ndani ya duka au soko la jumla. Bidhaa hizi ni aina tofauti, zikiwemo sabuni, vipodozi, na vitu vingine vya matumizi ya nyumbani. Zinapowekwa kwa utaratibu kwenye rafu, zinaunda mtiririko mzuri wa bidhaa. Mwanga wa kutosha unazidi kuangazia bidhaa hizi. Hali hii inafanya duka liwe lenye bidhaa nyingi zenye mpangilio mzuri

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla ambapo rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo sabuni, vinywaji na vifunganishio vingine vya matumizi ya nyumbani. Njia ya katikati ni pana ikiashiria kuwa wateja wana nafasi ya kutosha kutembea na kuchagua bidhaa wanazozihitaji. Mwangaza wa kutosha kutoka juu unafanya maeneo yote ya rafu kuonekana vizuri.

Ndani ya duka kubwa au labda katika duka la jumla na limejaa bidhaa mbalimbali ikiwemo safu za baiskeli, mipira na viti. Kuna vikapu vya ununuzi vya rangi ya chungwa vikiwa vimewekwa chini. Hii inaasshiria biashara kubwa ya rejareja.

Ni duka kubwa lenye rafu nyingi zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto na kulia kuna baiskeli ndogo za watoto. Wateja wanapita kwenye sakafu wakifanya manunuzi. Taa nyingi zipo katika duka, zikionyesha bidhaa zote na kuonyesha mwendo wa ununuzi

Huu ni mlango wa kuingia katika jengo kubwa labda duka au jengo la biashara linaloonyeshwa na neno entrance na mshale mwekundu. Ndani watu kadhaa wanatembea na kuna duka dogo la kahawa upande wa kulia. Sakafu ina muundo wa kupendeza na kuna taa zinazong'aa kutoka dari. Hii inaashiria eneo lenye shughuli nyingi za biashara.

Ndani ya duka kubwa,, ikiwa na rafu na vituo vya kuonyesha bidhaa mbalimbali. Kuna bidhaa zilizopangwa kwenye rafu upande wa kushoto na pia kwenye vituo maalum vya promo, ambavyo vinaashiria ofa au matangazo. Kwenye rafu za mbali upande wa kulia kuna sehemu ya bidhaa zinazohitaji kupozwa, labda nyama au bidhaa za maziwa.

Ndani ya duka kubwa au duka ya rejareja enye rafu nyingi zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye rafu zikiwemo vinywaji, vyakula vinavyofunganishwa na bidhaa nyingine za matumizi ya nyumbani. Duka linaonekana kuwa safi na limemulika vizuri likiashiria biashara lenye shuguli nyingi.

Ndani ya duka kubwa iliyojaa rafu za bidhaa .Rafu hizi zimejaa bidhaa mbalimbali vikiwemo vyakula vilivyofunganishwa, vinywaji na bidhaa za nyumbani zilizopangwa kwa utaratibu. Njia kati ya rafu inaonekana kuwa pana, ikionyesha nafasi kubwa ya ununuzi.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, labda soko la chakula au maduka makubwa makubwa, bidhaa mbalimbali zikiwemo matunda na vyakula vingine vimepangwa vizuri kwenye rafu na stade za kuvutia. Nuru za dari zinaangaza eneo hilo na muundo wa dari wa viwanda unaonekana. Wateja wachache wanaonekana kwa mbali. Unaonekana kuwa eneo safi lenye mpangilio mzuri na ununuzi.

Hili ni duka la jumla ambapo linaonekana kuwa na nafasi kubwa la dari refu, lenye miundo ya chuma iliyowazi na taa nyingi za viwandani. Kuna njia pana katikati, huku pande zote zikiwa na rafu na stendi zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto inaonekana kuna nguo au bidhaa za nyumbani zilizopangwa. Upande wa kulia kuna rafu zilizojaa bidhaa, za vyakula au vitu vingine vidogo zikiwa na rangi tofauti.

Eneo la ndani la duka kubwa au jumba la maduka na nembo kubwa ya Carrefour inaonekana kwa rangi ya blue iliyoangazwa juu. Ndani ya duka kuna watatu wachache wakitembea wakifanaya ununuzi upande wa kulia kuna troli za ununuzi zilizopangwa vizuri. Sehemu ya nyuma inaonyesha rafu za bidhaa na taa angavu zikionyesha mazingira ya kawaida ya duka la kisasa.

Duka kubwa la kuuza bidhaa za vyakula na matumizi ya nyumbani ambalo linaonekana kuwa Chandarana Food Plus. Jina la duka limeandikwa wazi juu ya mlango. Kwenye madirisha ya duka, kuna baadhi ya bidhaa za matunda na mboga zilizopangwa zikionyesha sehemu ya bidhaa safi. Wateja wachache wanaonekana wakiingia au kutoka dukani. Linaonekana kama duka kubwa lenye nafasi ya kutosha na bidhaa mbalimbali.

Ndani la duka la kisasa la vyakula au duka kuu likionyesha eneo pana lenye bidhaa nyingi. Njia za ununuzi zimepangwa kwa usawa zikiwa zimejaa rafu ndefu zenye bidhaa mbalimbali kuanzia mkate, biskuti hadi bidhaa zingine vya nyumbani. Mwangaza mkali wa bandia unaangazia nafasi yote ukifanya bidhaa zionekane vizuri. Duka hili linaonekana limeidhanishwa na kupangwa vizuri likitoa uzoefu mzuri wa ununuzi.

Hili ni jango refu la biashara liki yakiwemo maandiko kama Quikmart na Baus Optical. Juu ya duka la Quikmart kuna ishara kubwa lenye maandishi 24-7 Open . Barabara mbele ya jango limejaa magari lilio simama ikiashiria msongamano wa magari shuguli nyingine. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na magari wengine wakiwa wamevalia sare kama vile jaketi la rangi ya chungwa ikionyesha wafanyakazi au waendeshaji huduma.

Sehemu ya ndani ya duka ambapo bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Bidhaa zinaonekana ni mafuta ya kupikia yaliyowekwa kwenye mitungi mikubwa ya plastiki na njano. Mafuta haya yamepangwa kwa mistari safi na kuvutia wateja. Pembeni kuna rafu nyingine yenye bidhaa tofauti kama sabuni na vyakula vilivyofunganishwa. Sakafu ni safi na taa za dari zinawaka vizuri, zikionyesha usafi na mpangilio mzuri wa duka.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa, lenye bidhaa vingi vilivyopangwa kwenye rafu na meza mbalimbali. Juu kuna mabango makubwa yanayoelekeza wateja kwenye sehemu mbalimbali, yakiwemo bread and cakes , greens na dairy , yakionyesha mpangilio wa bidhaa. Safu nyingi za mkate zimepangwa vizuri kwenye rafu za mbele, huku nyuma zikionekana bidhaa zingine nyingi.

Hii ni sehemu ya duka kubwa inayouza bidhaa za plastiki za matumizi ya nyumbani, kuna rafu ndefu zilizojaa vyombo vya plastiki vya rangi mbali mbali kama vile mabakuli, vyombo vya kuhifadhia chakula na bidhaa nyingine zinazo fanana na tuperwear . Wateja wawili mmoja akiwa ameshikilia troli ya ununuzi wanaonekana wakichagua bidhaa kwenye rafu.

Sehemu ya matunda na mboga ndani ya duka kubwa inamaonyesho ya matikiti maji makubwa yakiwa yamepandwa vizuri. Pia tunaona parachichi zikiwa imewekwa kwenye vikapu au rafu. eneo hili la duka limejaa rangi za matunda na mboga linaloonekana kuwa safi na yakuvutia watu wanazunguka wakichagua bidhaa wanazozihitaji.